Hapa ni duka la magari. Ni mahali mtu anaweza enda akiwa na hela ndo anunue gari, ndio anunue gari ambazo hela zake inatosha.

Hii ni gari inaitwa tractor . Naona imesimama katika geti kuu la mtu, kisha nadhani inataka kuenda safari mahali ama kuleta vitu za nyumbani.

Hapa ni kwenye duka la viatu. Naona huyu mwenye biashara hii anaangalia kitu huku nyuma, kisha hapo mbele ameeka kila aina za viatu na hapa ni mahali anauza slippers peke yake.

Kwenye onyo hizi, naona huyu mzee ama kijana mdogo mwenye aliyetaka kukuwa na nyumba mzuri kwake na sasa anapewa onyo kulingana na vile atakaa kwa hiyo nyumba.

Hapa ni kibanda. Naona viungo mbalimbali. Kuna nyanya, kuna hapo hoho pilipili hoho, hapo chini naona mahindi. Kuna viazi na pia kuna watu. Kwenye sehemu mbalimbali ambapo wananunua.

Hapa naona magari na watu inaka ni matanga ama sherehe fulani inafanyika kwenye eneo hili. Sasa vile nafikiria inaweza kuwa ni matanga ama ni harusi fulani inafanyika hapa.

Hawa ni wawili. Naona mwingine anahesabu pesa akipea mwingine. Kisha najua akipea mwingine, pia huyu mwingine atahesabu hizi pesa.

Hapa naona kuna mfuriko ya maji. Inakaa imeharibu biashara za watu kwenye hii eneo na hapo chini wamepeana onyo kwa kiingereza ati dont let a natural disaster sink your business . Usiache biashara yako itekelezwe na mfuriko.

Hapa ni kwenye duka la viatu. Naona huyu muuzaji anauza kila aina za viatu. Ako na buti la mpira ako na vile kiatu ya watoto na yeyote tu.

Hapa ni soko. Naona hapa wanauza vitu mbalimbali. Kuna nguo, kuna ndizi, kuna maembe, kuna pilipili, kuna kitunguu, kuna dania na kuna vitu mingi tu kadhaa.

Hii ni pesa ya kitambo ya Jomo Kenyatta aliyekuwa rais wakati huo. Sasa hii pesa ni laki moja. Hapa naona huyu mzee mwenye aliyekuwa rais ya Kenya ako hapa kwenye hii shilingi elfu moja.

Hapa naona ni kwenye hiyo apu ya biashara. Naona hapa watu wamemtumia pesa mbalimbali na anaambia watu vile kukua na M-Pesa business inakaa smart .

Kwenye hiki sekta naona vitu chache tu inafanya nifurahie moyo. Hapa ni pesa nyingi sana, ni kama mtu anahesabu hizi pesa ndio aende ashughulikiwe nayo kwenye biashara ama ni pesa inapeanwa kwa wenye wamefanya kazi mahali.

Huyu ni mwenye pikipiki na abiria. Amebeba mwingine kisha hapo chini yao kuna onyo imepeanwa. Unataka ufuate ndio upewe hiyo safeguard ya bodaboda.

Hapa nadhani ni mahali ukiwa na shida unaweza kopa pesa. Kisha kuna vitu unafaa ufinye ama ujaze kabla upewe hii mkopo. Utajisajili kwenye hii mkopo ukifina e-mail adress yako kisha unaweka password .

Hii ni nyumba ya mtu. Naona wamepeana onyo kulingana na vile walijenga hii nyumba na hii nyumba saa hii ikichomeka wanaweza enda pia hao mafundi wajenge hii nyumba tena.

Hapa naona mwenye simu anafinya simu yake. Nadhani alienda kwa duka sasa anafinya lipa na M-Pesa, ndio alipe pesa ya vitu yenye amechukua kwenye hiyo duka.

Simu hii naona ni mpesa ndiyo mwenye simu amefungua. Naona njia mbalimbali ya kukopa pesa. Naona mshwari, zenka na mengine mbalimbali, nadhani anataka kukopa pesa.

Hapa kuna magari mawili. Naona gari moja ni nyeusi, mwingine, nyingine, lingine ni nyeupe. Sasa, nadhani hapa ni mahali pa kutengeneza gari. Ziliharibika, sasa linatengenzwa hapa ndio mwendo iendane kabisa.

Hapa ni soko. Naona wanunuaji wa kila aina wamesimama kando wakichagua nguo zinazozibamba , akiwa mwenye nguo ameinama akiwasaidia kuokota manguo mazuri.

Gari hili liko kwa barabara, nadhani inaelekea mwendo, kwenda safarini mahali ama gari hili linaenda mahali inavyotakikana na mwenye gari.

Huyu ni mwenye ako na pesa. Amebeba pesa mingi na ni pesa laki moja. Huyu anataka ahesabu hizi pesa ndio afunge na hii bladder yenye iko kwa meza.

Huyu ni mtu anahesabu pesa, naona shilingi hamsini, shilingi mia mbili na shilingi mia moja. Ni kama mtu amekuja kwa duka kununua vitu na ashalipa sasa anataka apewe change yake ndio maana huyu anahesabu hizi pesa.

Soko hili naona kuna vitu mingi. Kuna ndizi, nyanya, kuna mahindi, kuna viazi, kuna kabeji na kuna watu wanao wananunua kwenye hii kibanda.

Magari haya yamepackishwa nje na gari ni ya kampuni fulani. Wameweka nje ndio wanunuaji waone alafu wanunue kama wanataka.